Bango lenye habari kuhusu maji likiwa limebandikwa kwenye ukuta. Juu ya bango kuna kishada cha shanga kikiwa kimening'inia. Bango lina kichwa kinachosema water is life maji ni uhai na ujumbe every drop counts please save .

Huu ni bango jeupe lililobandikwa kwenye mlango wa mbao wenye rangi ya machungwa au hudhurungi. Bango lina maneno yanayopangwa: wima, kuunda neno, Welcome . Huku, kila herufi ikiwa mwanzo wa mstari.

Bango lenye habari kuhusu usimamizi wa taka shuleni au katika jamii, likisisitiza kauli mbinu, reduce, reuse, recycle . Bango limegawanywa katika sehemu kadhaa, where does waste come from? , takataka hutoka wapi? Inataja vyanzo mbalimbali vya taka kama vile, takataka za kiwanda.

Wanariadha wanne wa kiume wanaonekana kuwa kutoka Kenya wamesimama pamoja uwanjani. Wote wamevaa nguo za riadha ambazo vesti na kaptura. Mwanariadha wa kwanza kushoto amevaa vesti ya rangi ya machungwa na kaptura nyeusi.

Rundo la vitabu vya shule hasa vya Longhorn computer Science grade seven yaani Sayansi ya Kompyuta darasa la saba kutoka Longhorn . Vitabu hivi vimepangwa vizuri kwenye meza au dawati. Juu ya rundo la vitabu kuna faili ya njano au kitabu kingine.

Kitabu kiko mbele kabisa na kina jalada la rangi mbalimbali. Juu ya jalada kuna jina la mchapisho longhorn, na kichwa cha kitabu kina jina ya kifaranza. Hii inaonyesha kuwa ni kitabu cha kujifunza lugha ya kifaranza.

Jalada la kitabu cha shule au kijitabu cha masomo. Juu ya jalada kuna kichwa kikubwa kinachosomeka competence-based curriculum . Mtaalamu wenye msingi wa umahiri, ambacho kinachoonekana kutia ukungu kidogo. Chini yake kuna grade two , yaani darasa la pili.

Uwanja wa mpira wa miguu wenye udongo mwekundu, ambapo kundi la wanaume wenye ulemavu wa miguu wanacheza soka. Mbele kabisa kuna mchezaji amevaa jezi nyekundu na kaptura nyeupe, akipiga mpira kwa mguu wake mmoja.

Ubao mweupe ulioandikwa kwa mkono, inaonekana ni ubao wa darasa au mahali pa kujifunzia. Juu ya ubao kuna sehemu yenye maneno April na May labda ikionyesha miezi au kalenda. Sehemu kuu ya ubao ina maandishi yafuatayo: how did Samuel respond when God called him? .

Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia ukiwa na paneli za chungwa kwa muundo wa mstatili. Kwenye sehemu ya juu ya mlango kuna kibandiko chenye maandishi yanayosomeka form 1 r . Mlango una mpini wa chuma na kufuli upande wa kushoto.

Jengo la ghorofa tatu na kila ghorofa ina korido au veranda iliyo wazi. Kuta za jengo zimejengwa kwa mawe yaliyochongwa au ya asili na kutoa muonekano wa kudumu na wa kitamaduni. Kwenye kila ghorofa kuna milango ya rangi nyekundu.

Mwanaume mzee labda msemaji au mgeni rasmi akizungumza kwenye mimbari ya mbao. Amevalia suti ya bluu, shati la bluu na tai ya rangi ya zambarau iliyo na mifumo. Ana beji ya kitambulisho shingoni na maua meupe amebandikwa kwenye suti yake.

Jengo lenye paa la rangi ya kahawia, kuta za jengo zinaonekana kuwa za mawe na rangi ya njano na kuna nguzo za rangi ya njano inayoshikilia paa. Mbele ya jengo kuna barabara ya zege ya rangi ya kahawia na nyasi kidogo.

Mwanamke mwanariadha wa kiafrika mwenye tabasamu mpana amevaa nyeusi na mavazi ya michezo yenye rangi ya machungwa na kijani kibichi yenye neno Kenya limeandikwa kifuani. Ameshika bango kubwa la bluu mbele yake.

Wanariadha wawili wa kiume wanaonekana kuwa katika mashindano ya riadha. Mwanariadha wa kulia amevaa fulana nyekundu yenye neno Kenya na namba Kimani na amefunga macho kwa kitambaa cheusi.

Kitabu cha kiada cha shule, kifuniko cha kitabu kina rangi ya buluu hafifu na kina kichwa cha habari longhorn computer science learners book grade seven pia kuna nembo inayo onyesha competency based curriculum CBC .

Ndani ya chumba, labda ofisi, darasa au chumba cha kuhifadhi vitu, ikionyesha rafu mbili na baadhi ya vitu vilivyohifadhiwa. Kuna rafu mbili zinazofanana, rafu ya kwanza upande wa kushoto ina rangi nyeupe na inaonekana kuwa na nafasi chache wazi. Rafu ya pili katikati ina rangi kahawia nyepesi.

Mwanamke ameketi kwenye boti ndogo, ya kulea majini, labda akifanya mazoezi ya kuendesha boti au kujiandaa kwa mashindano. Amevalia fulana nyekundu yenye maandishi Kenya na kofia ya rangi ya dhahabu.

Nyumba yenye paa la vigae vya rangi kahawia machungwa na kuta zenye rangi ya manjano au kahawia iliyokoza. Sehemu ya mbele ya nyumba ina ukumbi uliofunikwa na nguzo za manjano. Kuna madirisha yenye vyuma vya ulinzi vya rangi ya kijani.

Wanariadha kadhaa wakikimbia kwenye riadha, inaonekana ni katika mashindano ya olimpiki kutokana na bango la Rio 2016 linaonekana nyuma. Mwanariadha aliye katikati ambaye yuko mbele amevaa jezi nyekundu yenye maandishi Kenya.

Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia na juu yake kuna karatasi yenye ujumbe uliobandikwa, mlango una paneli nne zilizochongwa, karatasi iliyobandikwa katikati ya mlango ina maandishi makubwa na meusi.

Rundo, la karatasi za rangi mbalimbali, zilizovingirishwa, na kuwekwa ndani ya mfuko au chombo kikubwa chenye rangi ya kahawia kijani. Karatasi hizi zina rangi ya ngavu, kama vile manjano, pinki, bluu, zambarau, na nyeupe.

Eneo la ukuta na sakafu. Sakafu chini kabisa, tunaona sakafu yenye vigae vya rangi ya kahawia nyepesi. Kuna mistari unaonyesha mpaka kati ya vigae viwili, pia inaonekana kuwa screws chache zilizopigiliwa kwenye ukingo mweupe.

Wanariadha wawili, kwenye uwanja wa riadha, mwanariadha moja, aliyevaa fulana nyekundu na amevaa kifuniko cheusi machoni, akiashiria kuwa hana uwezo wa kuona , amelala kifudifudi kwenye lami ya uwanja.

Mwanariadha anayejulikana kwa jina kama Samson ojuka akitua kwenye shimo ya mchanga baada kucheza mchezo wa kuruka mbali. Samson Ojuka amevalia fulana nyeusi yenye maandishi meupe na kaptura ya kijivu.

Mwanariadha Wesley Kimeli Son akiwa amesimama kwenye wimbo wa riadha, amevalia fulana nyekundu, isiyo na mikono yenye maandishi Kenya Mbele na pia anaonekana amevaa saa mkononi.

Kundi la wanariadha kumi na wawili, wakiwemo wanawake na wanaume wamesimama wakiwa wamevalia sare zinazofanana za rangi nyekundu na kijani ambazo zinaonekana kuwa rangi za bendera ya Kenya. Wengi wao wamevalia jaketi zenye ruwaza na miraba nyekundu na kijani.

Sehemu ya ndani ya chumba kubwa kinachonekana kuwa ukumbi au eneo la kula. Lilio na meza na viti vingi. Chumba kina sakafu iliyo na vigae, sehemu ya kushoto ya sakafu ina vigae vya rangi nyepesi.

Dawati lenye kompyuta mbili za mezani, yaani desktop computers , na vifaa vyake. Skrini zote mbili ni za rangi nyeusi na zina nembo ya Dell, chini. Kila skrini ina kibodi na kipanya chake.

Kituo cha kompyuta kilichowekwa kwenye meza nyeupe. Kompyuta ina kinanda, kipanya, sikio la kichwa. Chini ya kipanya kuna mkeka wa panya wenye muundo wa rangi ya kahawia na chungwa.

Ubao wa matangazo au sehemu ya mlango iliyopambwa darasani. Ubao huu umebandikwa kitambaa cha rangi ya zambarau iliyokolea kama sehemu yake kuu. Pembeni mwa ubao, kuna mapambo ya rangi ya bluu, kijani na nyeupe yakiwa na ruwaza ya pembe tatu.

Nguzo za rangi ya kahawia iliyoshikilia ishara ya kuelekeza. Ishara hiyo ni ya kijani kibichi na ina mshale mkubwa ya kijani kibichi unaoonekana kushoto. Juu ya mshale kuna neno high school .

Kubao mweupe mkubwa uliowekwa ukutani inaonekana kama ubao wa darasa au chumba cha mikutano. Ubao una fremu ya mbao na umegawanywa katika sehemu kadhaa na mistari ya wima. Kwenye ubao, kuna maandishi mengi yaliandikwa kwa mkono yasiosomeka vizuri, yote lakini baadhi yanaweza kutambuliwa.

Uwanja wa michezo wa watoto ingawa haionekani kuwa inatumika sana kwa sasa. Kuna bembea mbili za chuma zenye rangi nyekundu na nyeupe. Nyasi kuzunguka bembea hizo zimekauka au udongo unaonekana wazi.

Mwanamume mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha bluu na anaonekana akipiga begi hilo la ndondi kwa glovu za ndondi za rangi ya kijani na nyeupe, amevalia shati la bluu na suruali ya jeans anaonekana ana nguvu na umakini licha ya ulemavu wake.

Ratiba ya masomo iliyo bandikwa kwenye ukuta yenye kichwa kinachosomeka Thika road Christian junior school timetable . Ratiba hii imegawanywa kwa siku za wiki, Kwanzia Jumatatu hadi Ijumaa.